Hapa ni maktaba, kuna vitabu mingi za hadithi ambayo imeandikwa Ayubu Mashakani kitabu la hadithi la wanafunzi la rangi ya nyekundu.

Kuna wachezaji ama timu hii ni ya wanariadha. Wamevalia jexi ya nyekundu wakiwa wameshikilia kifaa mkononi. Kifaa hicho kinaonyesha ni cha pesa na mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Hapa ni shuleni, kuna tangi ambayo kuna ambao sehemu hilo ni ya moto, kuna posti la bendera katika sehemu hii ya chuma kuna miti mengi katika kiwanja huu.

Hapa ni darasani, darasa la kompyuta, kuna kompyuta mawili, kuna vitabu vya kusomea. Hii ni maabara ya kujifunza kompyuta.

Hapa ni darasani hasa ni darasa la chekechea ambapo kuna maandishi yameaandikwa kuna silabi ambayo zimechorwa vibonzo kuna miezi zimeeandikwa kwenye karatasi.

Kuna wanariadha wanne katika picha hili wawili hao wakiwa wamejifunga mmoja wao akiwa amejifunga macho baada ya kumaliza riadha huu wametokwa na jasho sana.

Hili ni kitabu. Kitabu hili lina picha ya picha ya lori ambayo lina mchanga. Picha la gari ya moshi ambayo inapita kwenye reli, kuna mtu, picha la mtu ambaye anaendesha baiskeli.

Hapa ni bwawa. Mwanamke huyu anapiga anaogelea kwenye bwawa hili. Kuna maji. Amevalia kitu kichwani. Ameshikilia chuma. Anaonekana kuwa amechoka.

Hapa ni darasani. Ubao huu umeandikwa konsonati ambalo ni K na majina ambayo yanaaza na silabi haya, kuna kiti.

Hapa ni ukumbi wa mazoezi. Mwanadada huyu anafanya mazoezi katika chumba hili ambapo kuna vyuma ambazo anazitumia kuziinua ili kufanya zoezi.

Hapa ni shuleni ama shule kuu. Kuna madawati ambazo ziko na pahali mwanafunzi anaketi na kuandikia. Madawati haya ni mengi.

Hii ni kitabu cha watoto wa chekechea ambayo watoto wanatumia kuandika aina mengi ya vibonzo, vinavyochorwa katika kitabu hiki na mikoni ambayo inaandika.

Hao ni wanariadha. Wanaonekana wamechoka sana baada ya kutimia mbio hii. Mmoja wao amelala chini kuonekana ameishiwa na nguvu baada ya mbio hii. Wanariadha hawa ni wanakimbia kilomita mingi.

Hapa ni shuleni. Kuna mlango ambalo lina masheria kuwa wanafunzi hawafai kupita kwenye sehemu hili.

Huyu mwanariadha. Mwanariadha akikiimbia mbio. Kuna mwanariadha Kenya akiongoza akiwa amejifunga macho ama amejibana macho. Kila juyu amemalizia mbio hiyo.

Hii ni nyumba kubwa nyumba hii ina mlango mbili kuna maataa nyumba hili imejengwa na mawe, juu ya nyumba hilo kuna mataa .

Hapa ni ukumbi wa mazoezi ama j gymu ambapo kuna mwanadada ambaye anaonekana kufanya zoezi na vyuma hizi ameketi chini. Anaonekana kushikilia mkono wake wa kushoto.

Hapa ni shuleni, kuna kuna vitabu za kusoma, za tarakilishi, kuna.

Hapa ni uwanjani. Kuna mchezaji ambaye anaonekana kuwa kilema. Amevalia jezi nyekundu. Ameshikilia ameshikilia kifaa mkononi ambazo ni crutche. Anazomfanya asimame huyu.

Hii ni ratiba shuleni ya masomo kutoka jumatatu hadi ijumaa. Katika rotuba hii ina masaa ambayo wanafunzi wanafaa kusoma na kuenda mapumziko, baada ya mapumziko, wanafunzi hawa wanakuja somo lingine hadi jioni.

Hapa ni shuleni. Shule hii imejengwa na mawe na mabati. Kuna maua mbele ya shule hii. Madarasa haya yamechorwa michoro sehemu ya mwili.

Hapa ni shuleni. Mwanafunzi ameshikilia kitabu ambaye imeandikwa nyota ya kiswahili. Kitabu cha wanafunzi gredi ya pili. Wanafunzi wanaonekana kusoma kitabu ili ama wanaipenda picha la kitabu hili.

Hii ni sehemu maalum ambayo imetengewa gasi. Gasi hizi ni za kuzima moto ambapo inapotokea kuna gasi tatu kwenye mitungi.

Hii ni chumba kubwa la ghorofa mbili, kuna mlango wa nyekundu kuna veranda .

Wanariadha wakenya wawili ambao wameshikana baada ya kumaliza mchezo huo. Kuna watu wengi uwanjani ambao wamekuja kuiangalia riadha hii kwa mbio.

Hii ni uwanja, uwanja huu ni wa shule ,kuna vifaa za kuchezea za watoto , kuna miti kando ya shule hio kuna machumba nyuma ya vifaa hivyo vya kuchezea ,kuna nyaya za stima zinapita.

Darasani kuna kitabu cha darasa la nne ambalo lina picha lina picha la wadada wawili na kijana mmoja ambaye yuko katikati yao wakicheza mchezo wa kuruka kamba.

Hawa ni wanariadha wawili. Wanariadha hawa ni wa Kenya .Mwanariadha mmoja amejifunika machoni ambapo ametokezea kukimbia mbio hizi akipongezwa na mwenziwe ambaye amemshika mkononi.

Hii ni kitabu, kitabu ambayo imechorwa maua, kuna nyuki imechorwa nyuki, kitabu hili limeandikwa junior English two kitabu hili ni ya wanafunzi shuleni, mtu huyu ameshikilia kitabu huyu mkononi.

Hii ni kibodi, kwenye kibodi hii ni vitabu. Kuna vifaa vya watoto kusomea vitabu. Kuna faili, kuna kiti.

Hii ni picha ambalo lina vibonzo, limechorwa saa ili kuonyesha wanafunzi wanavyosoma saa hilo katika picha hili kuna sungura.

Hapa ni uwanjani. Naona watu wanne. Wakionekana ni wanariadha Kenya wakiwa wamevalia jezi nyekundu. Wanaonekana wakitoka mchezoni ama wakipiga mazoezi kwenye uwanja. Kuna mtu ambaye amesimama kando akiruka

Hii ni jumba kubwa sana la ghorofa. Jumba hili lina mlango ya mbao, mlango ya kwanza ukiwa pahali pakuingilia na mlango mwengine uko kwenye ghorofa ya pili. Kuna miti ambayo imepandwa nje.

Hapa ni darasani kuna madawati masita, kuna viti, kuna kitabu iko juu ya dawati. Dawati imepakwa rangi ya nyeupe ingine haijapakwa rangi sasa hili linaonekana kuwa safi.

Hapa ni shuleni, katika darasa la tarakilishi, kuna vitabu juu ya meza kuna tarakilishi mbili, ina kibodi mbili, ina kipanya mbili.

Hii ni tarakilishi inayo kibodi ,panya iko juu ya meza. Kuna kiti .Tarakilishi hili ikokaribu na dirisha katika nyumba.

Hapa ni shule ya watoto viziwi, ambapo imejengwa na ilikuwa ikifunguliwa siku ya leo, siku hii katika picha hili. Kuna bendera ya Kenya, kimechorwa sikio kwenye ukuta huu.